Huu ni mfumo mpya wa kisasa na wa kidijitali wa kukuza mimea bila kuhitaji udongo. Mimea inaonekana kumea katika paipu ikitumia maji na virutubisho vinavyo hitajika na mimea ili kukua.

Mimea hii inaonyesha ukulima kwa kutumia teknolojia ya kisasa, ambayo haitaji shamba kubwa kupanda mimea, na linahakikisha kwamba kila mtu anapata chakula.

Container ndogo ya plastiki lenye rangi ya buluu bahari, imewekwa nje kwenye balkoni. Ndani ya container hili, kuna nafasi sita inayoonyesha mimea michanga midogo inayochipuka, pia, inaonekana kuwa na mchanga wenye unyevunyevu.

Mimea inaonekana kumea katika ndoo nyeupe, mfumo ambao unaitwa haidroponiki. Mimea inakuzwa bila udongo, badala yake mizizi ya mimea hiyo imewekwa katika mfumo ya maji yenye virutubishi muhimu kwa ukuaji wake.

Mboga zinakua kwa ustawi juu ya mabomba maalumu, katika mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki. Mabomba yamepangwa kwa safu yakipitisha maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea bila kutumia udongo.

Mabomba yenye rangi ya nyeupe yanaonekana kupitisha maji kwenye mimea michanga ambayo inamatawi ya kijani kibichi. Mimea hii inaonekana kua na afya. Mfumo huu wa umwagliaji wa maji unahakikisha kua mimea inapata maji hata wakati wa ukame.

Aina ya mboga inaonekana kumea katika plastiki, ni mbinu ya ukulima inayopunguza gharama kwa mkulima ambaye hana shamba la kutumia, pia inaonekana sio lazima kuwa na udongo bali bora mimea ina virutubisho.

Kilimo cha hydroponic kimeendelea ndani ya chumba kilichojaa mwanga wa kutosha ambapo mimea midogo kama dania inapandwa bila kutumia udongo. Mimea hii imepandwa kwenye mrija na vyombo vya plastiki vilivyo na maji yenye virutubisho.

Dania zimepandwa kwenye mrija ya plastiki inayobeba maji na virutubishi badala ya mchanga. Mirija hii imepangwa kwa usafi na kwa mpangilio mzuri huku mizizi ikining'inia ndani ya maji yaliyowekwa virutubishi.

Mboga zinaonekana zikimea kwa njia ya haidropiniki. Mizizi yao inaning'inia ndani ya maji iliyojaa virutubisho. Hali inayowezesha ukuaji wa haraka bila kutumia udongo na usafi wa hali ya juu.

Mfumo huu wa ukulima wa kidigitali ama hydroponiki unaonekana kukuza mimea bila hata kutumia udongo. Mimea inaweza kupata maji na virutubishi vya kuifanya kukua kupitia mabomba yaliyowekezwa ili kunawirisha mimea.

Mboga hizi zinaonekana kumea katika mabomba ambayo hayana udongo . Umuhimu wake ni kwamba, yanasaidia kwa urutubishi na maji yananyohitajika na mimea, ili mimea iwe na afya.

Mistari ya kabichi imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba kubwa la kilimo cha kibiashara. Mimea hii ya kabichi, ina majani mapana ya kijani kibichi, ikiashiria afya nzuri na uangalizi wa hali ya juu. Mimea hii inaenea kwa umbali mrefu kwa mpangilio wa kitaalamu na udongo unaonekana kuwa safi na umepaliliwa.

Pilipili hoho zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri zinaonyesha kuwa rangi ya kijani kibichi zinazovutia. Zimepangwa katika sehemu ya kuhifadhi mazao ambapo pana mwanga ambao unaangazia vizuri rangi ya pilipili.

SHamba hili limepandwa kwa ustadi huku kila kifusi kikibeba kichwa cha kabichi kilichokomaa cha kijani kibichi. Kabichi imepandwa kwa mistari iliyonyooka zikitengeneza mandhari ya kuvutia na ya kuridhisha machoni. Udongo unaonekana kuwa na rotuba na nafasi kati ya mistari kuonyesha mpangilio mzuri wa kilimo bora.

Watu wanaonekana wakilima kwenye ardhi ya kilimo yenye eneo pana, ambapo mimea imepandwa kwa mpangilia wa kiufundi na usawa mzuri. Mistari ya mimea inaonekana imetandazwa kwa umbali sawa, ikionyesha matumizi ya kanuni bora za kilimo za kisasa.

Nyumba ya kisasa ya kufugia ng'ombe wa maziwa inaonyesha muundo wa kibunifu iliyojengwa kwa ajili ya uzalishaji bora wa maziwa. Ndani ya banda hili kuna ng'ombe wengi wa maziwa wenye madoa meupe na meusi. Wote wakiwa wamesimama kwa sakafu inayoonekana kuwa chafu.

Mimea midogo ya mahindi imepandwa kwa mistari ya moja kwa moja ikiwa na nafasi nzuri katika ya mche hadi mche. Mahindi haya machanga yana rangi ya kijani kibichi angavu ishara ya afya bora na mazingira yenye rutuba na unyevu wa kutosha.

Kuku wengi sana wamekusanyika ndani ya eneo lililofungwa ambalo limeundwa mahususi kwa ajili ya ufugaji wa kibiashara. Ndani ya eneo hili, kuna viombo vingi vya kulishia kuku vilivyopangwa kwa utaratibu.

Mimea mbalimbali inakua vizuri ndani ya nyumba ya kijani, ambayo imejengwa kwa plastiki na vioo vinavyo ruhusu mwanga wa jua kupenya, lakini kuhifadhi joto na unyevu unaofaa kwa ukuaji wa mimea. Ndani ya nyumba hii, pana mimea kama mboga, matunda ambayo yamepangwa kwa mistari vizuri.

Kuku wengi wa mayai wamewekwa ndani ya banda kubwa la kisasa kwa ajili ya ufugaji wa kibiashara. Kila kuku yupo ndani ya kizimba chake akiwa amelazwa kwa sakafu ndefu yenye nafasi ya kula na kunywa. Banda hili lina mfumo wa kisasa ambao una hakikisha kuna chakula na taa na hewa.

Mkulima amepanda mahindi yake katika mstari nadhifu. Mahindi yanaonekana kuwa yenye afya. Kwenye anga inaonekana kuwa shwari na upepo mwanana. Kando pia, kuna miti ya kijani kibichi inayofanya mandhari kuvutia.

Mimea ya kilimo imo ndani ya nyumba ya kijani, ikiwa imepangwa kwa safu nadhifu. Kila mmea umeshikiliwa kwa kamba au nyuzi zinazoning'inia kutoka juu, zikisaidia mimea kusimama wima na kukua kwa utaratibu.

Kiwanda hiki kinaonekana kuwa na kuku wengi wa aina ya kutaga mayai pia wanaonekana kuwekewa mwangaza mzuri unaosaidia kupata joto na kutengeneza mandhari mazuri ili kuwasaidia kutaga mayai

Ng'ombe wamefungiwa ndani ya banda lililotuzwa vizuri. Banda hili lina paa imara sakafu safi ya saruji na nafasi ya kutosha kwa kila mnyama. Ng'ombe wanaonekana watulivu wenye afya na manyoya yao yanang'aa ishara kwamba malezi bora na usafi wa mazingira umezingatiwa.

Nyanya hizi, zinaonekana zimepangwa kwa mpangilio taratibu, kulingana na ukomavu wake na pia kuiva kwake. Zinaonekana kupangwa kwenye makreti ya kijani kibichi, ndivyo yapelekwe katika masoko ya inje.

Eneo hili la kilimo linaonekana kuwa na mimea mingi iliyopangwa kwa mstari. Mimea hii inaonekana kama kabichi, yote imepandwa kwenye udongo wa kahawia. Mimea inaonekana kama imekomaa na ina matawi makubwa ya kijani kibichi.

Wafanyi kazi katika kampuni la maua wanaonekana wenye bidii kila mmoja akijaribu kufanya kazi iliyo yake. Kuna wale ambao wanadondoa matawi yasiyofaa ilikuyaweka maua kukaa kwa muda mrefu na kupelekwa katika nchi zingine za ugenini.

Eneo hili la kilimo linaonyesha mimea iliyo pandwa kwa ustadi kwenye mstari mmoja. Mimea hii inaonekana yenye rangi ya kijani kibichi na afya. Pia tunaona matumizi ya mabomba kwa umwagiliaji wa maji.

Mifereji inaonekana kupita katika shamba kubwa lililo limwa, inatumika kunyunyizia mimea maji wakati wa kiangazi na wakati ambapo maji yamepotea ili kuhakikisha mimea yote inapata maji kwa usawia.

Shamba hili linaonyesha mpango wa umwagiliaji wa kisasa mabomba marefu ya plastiki yamepangwa kwa ustadi juu ya ardhi yaipitisha maji safi yanayotiririka kwa kudhibitiwa maji haya yanapelekwa moja kwa moja kwenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu.

Mifereji inaonekana kuwa ni sehemu muhimu sana katika ukuaji wa mimea. Inaonekana ikinyunyizia nyanya maji ili kunawirisha au kuifanya ipate nguvu na kupata nyanya iliyokomaa.

Shamba, au eneo la kilimo, linaonyesha mimea midogo, iliopandwa kwenye mistari, mimea hii inaonekana kuwa katika hatua za mwisho za ukuaji, na udongo unaonekana kuwa umeadiliwa kwa ajili ya kilimo. Upande wa kushoto wa picha kuna muundo unaofanana na kuto, na kuna kivuli kikubwa chekundu kinachoonekana.

Shamba kubwa la mahindi yaliyochanwa linaonekana likwa na mistari mirefu ya mitaro kati ya safu ya mimea maji yanatiririka kwa utaratibu ndi ya mitaro hio ikieleza moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ya mahindi ambayo ni mirefu.

Ukulima huu wa kisasa au wa kidigitali, unatumia mifereji kunyunyizia mimea maji ili hata wakati ambapo pana kiangazi, mimea inaendelea kupata maji na hivyo kuendelea kunawiri.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kuwekwa kwenye eneo lililokavu. Shamba hili lina udongo unaoonekana kuwa wenye nyufa ikioyesha ukame uliopo. Hata hivyo, katikati pana mimea midogo sana iliyoanza kuchipika ikionyesha juhudi za mkulima huyu kuokoa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji umeekwa kwenye udongo mkavu sana wa rangi ya kahawia. Mabomba yametandazwa chini na kuna mimea midogo michanga inayoonekana ikionyesha juhudi za kilimo, licha ya ukame huu.

Eneo hili linaonekana kuwa kami lenye udongo na vumbi mingi mimea inaonekana kuwa michache na mabomba ya maji ya umwagiliaji yametandazwa ardhini kwa ajili ya kusambaza maji moja kwa moja hadi kwa mimea.

Shamba kubwa linatumia mfumo wa umwagiliaji maji, kwa mabomba ya plastiki, pia yanasambaza maji kwa ufanisi, kwa mistari ya mimea. Sehemu moja ya shamba ina miti midogo iliyopandwa kwa nafasi sawa, ikiwa na majani mabichi yanayoashiria ukuaji mzuri.

Mkulima ametumia njia ya mfereji kumwagilia shamba lake maji ambayo yanatiririka katika mistari ya mimea yakilowesha udongo karibu na mizizi na kusaidia mimea kukuwa na afya njema mimea hii inaonekana kuwa na afya na imepandwa kwa mistari huku udongo ukionekana wenye unyevu.